Mbinu ya hydroponic inaonekana ikifanya kazi kwa ustadi. Mmea wa majani mabichi unamea ndani ya kikombe cha plastiki cheupe, kilichowekwa kwenye ubao wa povu mweupe wenye shimo shimo yaliyopangwa. Mzizi inaonekana ikiny'ing'inia, ikipata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya udongo. Mfumo huu unapatikana ndani ya jengo, ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo wa hydroponiki wa wima umeundwa kwa muundo wa silinda nyeupe yenye mashimo ya kupandia mimea kila mmea ukiwekwa kwenye kikombe kidogo kinachoangalia nje. Mimea inaonekana kuwa kuwa aina mbalimbali za majani ya mboga na viungo kama basili, minti na letisi ukiwa na afya na ustawi wa kuvutia. Muundo huu umewekwa ndani ya container ya buluu linalowekwa mchanganyiko wa virutubisho kwa mimea huku ukihifadhi nafasi ya kuongeza uzalishaji wa mtindo wa kisasa.

Mimea midogo yenye majani mabichi inamea kwenye mfumo wa vertical haidroponiki kila mmea ukiwa ndani ya neti ya plastiki inayoshikilia ambapo badala ya udongo maji yenye virutubisho hutumika kuimarisha ukuaji. Muundo huu una nafasi ndogo lakini una tija kubwa kwa kilimo cha ndani ukiruhusu mimea kukua kwa wima bila hitaji ya ardhi kubwa.

Letisi mbili zinamea kwenye kontena lililotengenezwa kwa mbao likiwa limewekwa nje juu ya nyasi, mbinu ya kilimo hii ni ya kisasa ila kutumia udongo inaitwa haidroponiki, kontena linaunganishwa na ndoo na mpira wa maji kwa ajili ya kunyunyuzia mmea taji taratibu.

Container la plastiki limewekwa nje kwenye jukwaa la mbao na lina mfumo rahisi wa hydroponic unaosaidia kukuza mimea bila kutumia udongo. Ndani yake kuna maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mmea. Miche midogo imepandwa kwenye kikombe cha wavu kilichojaa nyuzi za mwamba ambazo husaidia mizizi kushikika vizuri na kupata unyevu wa kutosha.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea hukuwa bila kutumia udongo, bali kwa maji yenye virutubisho. Kuna safu tatu za mabomba ya plastiki yaliyowekwa mashimo ambayo majani ya mboga na mimea mingine imetumbukizwa ndani, ikiwa ni mbinu bunifu na safi ya uzalishaji.

Safu ndefu za mimea ya nyanya zinamea vizuri ndani ya kibanda cha mazingira iliyojengwa kwa mbao. Pamba la paa linaruhusu mwangaza. Mtu aliyevaa kofia na jaketi anasimama kati ya mistari ya mimea, akitazama kwa umakini nyanya changa zilizojaa katika vichama vya majani ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri, na mpangilio wa mimea unaonyesha uangalifu wa hali ya juu katika kilimo cha kisasa chenye tija.

Kreti ya plastiki ya bluu imejaa vitunguu vya rangi ya waridi au nyekundu huku mkono mmoja ukionekana ukitupa vitunguu zaidi kwenye kreti hiyo kwa nyuma. Kuna mlundo mkubwa wa vitunguu ikiwa sehemu ya mpangilio wa kuchambua au kuvuna mazao . Hii inaonyesha shughuli ya kilimo na usambazaji wa bidhaa katika soko au ghala.

Safu safu za mimea za strawberry zimepangwa ndani ya kibanda cha mazingira yenye plastiki ziliyoangazia mwangaza wa jua vikistawi kwa afya na uzuri. Mimea mingi ina matunda mekundu tayari kuvunwa na mazingira yamepangwa kwa ustadi na inaonyesha kilimo cha kisasa na tija. Mwisho wa chumba kuna feni kubwa ya kuingiziwa hewa na mtu anayesimama karibu akisimamia shughuli.

Kibanda cha mazingira kimejaa mistari ya mimea ya kijani kibichi, ina onekana kama mboga majani, zinazomea vizuri katika mazingira yaliofhibitiwa. Mtu alievaa kofia na buti ya manjano yuko kazini akihudumia mimea akionyesha umakini na mfumo cha kisasa. Muundo wa paa la plastiki linalo pitisha mwangaza hutengeneza mazingira bora ya ukwaji hasa kwa maeneo ya changamoto ya hewa.

Gari ya kuvuna mazao, liko kazini katika shamba likivuna mazao kama mpunga au ngano. Mtu mmoja anaendesha mashine akiwa ndani ya kabati, na mwingine amesimama juu yake wakifanya kazi kwa ushirikiano. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo ikionyesha kuwa hili ni eneo la mashambani lenye mchanganyiko wa makazi ya watu.

Ndani ya kipanda cha mazingira Chenye paa la plastiki lenye muundo wa nusu duara. Mimea ya kijani imepangwa kwa safu na vitanda vya udongo vikistawi kwa ustawi mkubwa . Ujenzi wake ni fremu ni za chuma na kuta zina ruhusu mwanga kuweka mazingira bora kwa kudhibithi joto nyefu nyefu na hifadhi bidii ya wadudu au mvua kali

Watu watatu wameshughulika na kazi ya shambani, wakitunza mimea ya kabichi, yaliyojaa majani makubwa na yenye afya .Mandhari hii inaonyesha bidii ya kilimo hai ,na ushirikiano wa jamii katika uzalishaji, wa chakula.

Mifumo ya nyumba za kitaalum zimepangwa kwa uangalifu katika shamba la kijijini ikifunikwa na plastiki inayorusha mwanga. Mazingira ya kilimo yamezungukwa na uzio, miti na mazao yakiwa na mandhari ya milima kwa umbali. Uwekezaji huu unaonyesha jitihada za kilimo endelevu na udhibiti wa mazingira ya ukuaji wa mimea.

Mashamba yameandaliwa kwa bomba maalum za kunyunuizia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Ardhi inaonekana tayari kwa kupandwa na mimea michache imeanza kuchipuka. Teknolojia hii husaidia kuhifadhi maji na kuongeza mavuno kwa njia endelevu.

Ardhi imelimwa na mistari ya bomba imetandazwa kwa mpangilio wa kulisha mimea maji kwa ufanisi. Mazingira ya shamba yanaonyesha utayari wa kilimo cha kisasa na matumizi bora ya rasilimali. Kwa mbali, miti na watu wanaongeza hisia ya kazi ya mashinani kwenye lengo la ustawi wa jamii.

Mashamba ya mimea changa yamepangwa Kwa safu sambamba yakinyweshwa Kwa bomba refu jeupe linalotoa vimtiririko vya maji moja Kwa moja kwenye mashimo ya mimea. Teknolojia hii ya umwangiliaji Kwa njia ya bomba maarufu inasaidia kuakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha bila upotevu mkubwa wa maji.

Shamba limepandwa mimea changa kwa safu na umwagiliaji wa mfumo wa umwagiliaji wa matone, maji yakitiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Watu watatu wanaonekana wakifanya kazi ya kukagua shamba hio yakizungukwa na mazingira ya kijani. Hali hii inaonyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo kwa kutumia maji kwa ufanisi.

Mashine ya kumwangilia maji inatoa maji moja Kwa moja kwenye mizizi ya mimea ya mahindi ikisaidia ukuaji mzuri shambani. mbinu hii huongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha mmea unapata maji ya kutosha.